Mhudumu huyu wa afya anapima hali ya joto ya mwanamke kwa kutumia kifaa cha kiteknolojia . Kifaa hiki kina uwezo wa kupima hali ya joto ya mtu bila kumgusa Bali kwa kukielekeza tu kwenye uso wa mtu huyo.

Hawa ni wafanyikazi wanne wa afya ambao wanashughulikia mgonjwa. Wafanyikazi hawa wamevaa mask pamoja na kofia za kidaktari pamoja na magwanda ya kidaktari ambayo yanatumiwa katika operesheni.

Hiki ni kituo cha afya ambacho kiko kwenye gari. Hii ni hali halisi siku hizi kwani serikali na mashirika mengine ya kiafya yanatumia vituo kama hivi kupeleka huduma za kimatibabu katika sehemu za mabanda au sehemu za vijijini.

Hii ni zahanati ambayo iko kwenye gari, hali hii inatumiwa sana na serikali au mashirika tofauti tofauti za kiafya kuhakikisha kwamba huduma za matibabu zinafika sehemu za mabanda au sehemu nyingine kama vile vijijini.

Gari hili aina ya lori linatumika kama zahanati. Hali hii imetumiwa na mashirika ya afya ama serikali, katika kuhakikisha kwamba huduma za afya zinaweza pelekwa sehemu za ndani, kama vile vijijini.

Gari hili linatumika kama zahanati. Aina hii ya zahanati ni nzuri sana kwani inaweza kupeleka huduma za kimatibabu kwa sehemu tofauti tofauti, ikiwemo sehemu za ndani kama vile vijijini.

Kituo hiki cha afya kiko kwenye gari. Hali hii inatumiwa na serikali na mashirika mengine ya afya kuhakikisha kwamba huduma za matibabu na afya zinaelekea katika sehemu ambazo ni za ndani kama vile vijijini na mitaa ya mabanda.

Gari hili linatumika kama zahanati ya dharura ya afya. Hii ni hali halisi katika sehemu nyingi kwani magari haya husaidia katika kupeleka huduma za afya katika sehemu ambazo ni za vitongojini ama mitaa ya mibanda. Hii inasaidia katika kuhakikisha kwamba kila mtu ana fursa ya kupata nafasi za afya ambazo zinafaa.

Gari hili la wagonjwa limeekezwa kando ya zahanti ya dharura ambayo yanayoweza kutolewa kutoka sehemu moja ady nyingine. Zahanati aina hii ni muhimu kwani inaweza wapelekea wagonjwa ama watu wanaohitaji huduma ya afya karibu na wanakoishi.

Hii ni kliniki ya dharura ambayo ipo kwenye gari. Hii ni mtindo ambayo imechukuliwa na serikali nyingi haswa serikali la Kenya ili kupeleka huduma za kimatibabu katika sehemu ambazo ni za mbali na ni za vijijini.

Huu ni mkutano wa wahudumu wa afya ambapo inajumuisha wahudumu ambao husaidia katika kuelimisha jamii katika mambo ya afya na mambo yanayohusiana na wao kujichunga na kuangalia tabia mzuri ambazo zinasaidia afya yao.

Hii ni zahanati iliyo kwenye gari, hii ni hali ambayo imechukuliwa na serikali nyingi ilikufikishia huduma za afya watu ambao wako kijijini na sehemu nyingine ambapo hakuna huduma nzuri ya afya .

Hii ni kliniki ya dharura ambayo iko katika gari. Kwenye lango kuna aliyekuwa mke wa rais wa nchi ya Kenya wa zamani anaitwa Magret kenyatta, ambaye ameanzisha mwago huu wa kutengeneza kliniki kama hizi kote nchini Kenya.

Hiki ni kituo cha afya ambacho kiko katika gari. Vituo kama hivi ni muhimu kwani husaidia katika kupeleka huduma za afya na matibabu karibu na watu. Vituo hivi vinasaidia na vinapelekwa katika miji ambayo ni ya mabanda ama sehemu za ndani kama vile vijiji.

Mtu huyu anapata matibabu ya meno. Kuna daktari maalum ambao wanashughulika na afya ya meno. Hii inasaidia katika kuhakikisha kwamba watu wanapata afya mzuri ya meno, na meno yao inakua na afya njema ambayo inasaidia katika kuishi kwa muda mrefu.

Tabasamu la mtu huyu linaonyesha hali nzuri ya meno yake. Afya ya meno ni jambo la kutilia maanani sana kwani linahakikisha kwamba mtu au akona afya nzuri na harufu nzuri mdomoni na pia meno kuwa meno yake hayana maumivu ya kila saa.

Mtu huyu anasafisha meno yake kutumia kipande cha kijiti. Usafi wa meno ni jambo la kutilia maanani kwani linasaidia katika kuhifadhi afya ya mdomoni na afya ya mwili kwa jumla. Watu wanashauriwa kusugua meno yao kila saa na baada ya chakula ili kusaidia kuweka usafi mdomoni.

Mtu huyu anapata matibabu ya meno. Hii ni hali halisi kwa watu wengi kwani afya ya meno ni jambo la kutilia maanani sana. Afya ya meno inafaa kuangaliwa ili kuhakikisha kwamba meno yana afya mzuri na yanaweza kusaidia mtu kwa mda mrefu.

Hivi ni vifaa vya kiafya ambavyo vinatumika katika matibabu ya meno. Usafi wa meno na matibabu ya meno ni jambo la kutiilia maanani kwani linasaidia meno kuwa na nguvu na kuishi kwa muda mrefu bila kuwa na maumivu ya meno ama shida za mdomo.

Picha hii inaonyesha mtu ambaye anatumia kichokono. Hiki ni kifaa kinachotumiwa kutoa uchafu ama mabaki ya chakula na vitu vingine kutoka kwenye mdomo. Hiki ni kifaa muhimu kuhakikisha usafi mdomoni.

Mtu huyu anatumia kipande cha mti kusafisha meno yake. Usafi wa meno ni jambo la kutilia maanani, watu wanashauriwa kufanya usafi wa meno kwani hivyo inasaidia kuhifadhi afya ya mdomoni na kuhakikisha kwamba meno yana afya njema.

Mwanajeshi huyu anasaidia mama aliye na shida ya meno. Wanajeshi wana wataalam wao wa kusaidia katika mambo ya afya. Hii inasaidia wanajeshi wenzao katika kushughulikia hali yao ya afya. Na saa nyingine wanasaidia umma kwa jumla.

Kifaa hiki kinatumika katika kusafisha meno. Usafi wa meno ni muhimu kwa binadamu wote, kwani inasaidia kuepuka kuwa na harafu mbaya mdomoni pamoja na kuwa afya mzuri ya meno na mdomo kwa jumla

Mahali hapa pamefurikwa na maji. Hii ni kutokana na kuzibwa kwa sehemu ambazo zinapitisha maji taka au maji kwa jumla. Hii ni hali halisi katika sehemu nyingi na inatokea hasa na kutokana na kutupwa maji taka ovyoovyo.

Haya ni mafuriko yaliyofanyika mbele ya lango la shule. Hii ni hali halisi katika sehemu nyingi. Hii ni kutokana na kuzibwa kwa mtaro ambayo inasaidia kupitisha maji taka hivyo maji ya mvua yanakosa njia na kufurika mbele ya mahali ambapo hayafai kufurika.

Wafanyikazi hawa wanasaidia katika mahala ambapo pamekua na maporomoko. Wafanyikazi kama hawa ni muhimu kwani wanasaidia kuokoa maisha na kutoa huduma zingine kama za afya na hali nyingine ya dharura katika sehemu ambazo zimekua na mikasa.

Hawa ni wafanyikazi wa dharura. Wafanyikazi wa dharura husaidia katika mambo kama vile mikasa kama vile moto ama ajali. Hao husaidia kutoa huduma za dharura na huduma za afya kwa binadamu waliohusika katika mikasa hii.

Hili ni gari la wagonjwa ambalo lina nambari ya usajili ya nchi ya kenya. Magari ya wagonjwa ni muhimu sana kwani inasaidia kubeba wagonjwa kupeleka hospitalini ama kutoa hospitali moja hadi nyingine. Magari ya wagonjwa yanapaswa kuachiwa barabara yapofika yakiwa yamewekwa vingora vyake.

Watu hawa wawili wanasaidia kuvukisha mwanamke mmoja katika mahala ambapo pamefurikwa na maji. Mafuriko ya maji haswa katika miji na Miata ya mabanda inatokana na kuzibwa kwa mitaro na nafasi za kupitisha maji.

Huyu anaweka sabuni kwa mkono kabla ya kunawa kwenye mfereji. Kunawa kwa sabuni ni jambo ambalo linastahili kutiliwa maanani kwa watu kwani inahakikisha afya nzuri ya mkono, hivyo kuendeleza afya nzuri ya mtu bunafsi.

Vifaa hivi vinatumika katika maabara ya kiafya. Vifaa hivi vinasaidia katika kufanya uchunguzi wa kiafya kwa binadamu. Hii inasaidia katika kuhakikisha kwamba matibabu yanayofanywa kwa binadamu ni matibabu sahihi na yanayofaa.

Mahala hapa ni chumba cha hospitali kinachotumika katika kupiga picha za x-ray za mwilini. Mahala hapa pana kitanda ambacho kina shuka leusi, kiti, pamoja na mashine ya kupiga x-ray .

Huu ni mtungi wa dawa ambayo inatumika katika maabara. Dawa hizi zinatumika katika kuhifadhi vitu ikiwemo miili ya binadamu ambayo inasaidia ili mwili huo usipate kuoza ama kuwa katika hali mbaya.

Bango hili linaonyesha mtu aliyozongwa na mawazo na lina maandishi yanayoashiria jinsi ya kuhudumia watu ambao wana hali kama hio. Kuzongwa na mawazo ni jambo ambalo linaathiri watu wengi haswa katika dunia ya siku hizi.

Mtu huyu amesongwa na mawazo. Hii ni hali ambayo inawaadhiri watu wengi sana haswa katika dunia ya siku hizi. Hali hii inafaa kushughulikiwa kitaalamu ama inaweza kuleta madhara mengi katika binadamu.

Mtu huyu anaonekana kusongwa na mawazo, afya ya akili ni afya muhimu sana haswa katika nyakati hizi kwani isipo angaliwa vizuri inaweza kumdhuru mtu kwa kiwango kikubwa sana.

Mtu huyu anaonekana amezongwa na mawazo. Hii ni hali halisi katika binadamu wengi siku hizi. Afya ya mawazo ni afya muhimu sana na inafaa kuangaliwa kwani isiposhughulikiwa inaweza kuleta maafa makubwa kwa binadamu.

Dawa hizi za kupunguza maumivu kwa mwili zimetengenezwa maalum kwa watoto. Hii imesaidia katika kuwezesha kutibu watoto bila kuwa na dawa za tembe ambazo huwa na makali zaidi na pia si rahisi kumezwa na watoto.

Hii ni mojawapo ya dawa ambazo zinatumika katika kupunguza maumivu mwilini. Dawa hizi zinapeanwa kwa watoto kwa namna ya vinywaji na kwa watu wazima kwa namna ya tembe na inasaidia katika kupunguza maumivu mwilini.

Hii ni nembo ya dawa ambayo ni maarufu sana haswa nchini Kenya. Dawa hii ni muhimu sana kwani zinatumika katika kupunguza maumivu mwilini. Dawa hizi zinatumika sana na watu wengi sana nchini Kenya.

Mhudumu huyu anamdunga sindano mgonjwa kwenye mkono, anahudumu anatumia njia tofauti za kuweka dawa kwenye mwili kama vile sindano ama wakati mwingine inatumika tembe ama dawa kwa kutia kwa kinywaji.

Muuguzi huyu anamshugulikia mtoto kwa kumpea dawa kupitia njia ya mdomo. Afya ya watoto ni muhimu sana kwani inawasaidia kukua vyema na kupata afya ya hali ya juu ili kuwasaidia kunawiri mahali ambayo inafaa.

Mtu huyu anamshughulikia kimatibabu mtoto huyu. Afya ya watoto ni jambo la kutilia maanani kwani watoto wanapopata matibabu yanayofaa kwa wakati unaofaa wanapata afya njema na hivyo kuwaruhusu kunawiri vizuri.

Mhudumu huyu anashughulikia mtoto ambapo anamdunga sindano. Hii inawezakua kwa minajili ya chanjo ama hali nyingine yoyote ya matibabu. Mtoto huyu ameshikiliwa na mama yake na anasaidiana na muuguzi ili kuhakikisha kwamba mtoto ana afya njema.

Mhudumu huyu wa afya anapeana chanjo kwa mtoto. Chanjo ni muhimu kwa watoto na kwa watu wote kwani inasaidia kuzuia magonjwa ambayo yana madhara mengi katika mwili. Watu wote wanashauriwa kupeleka watoto wao kupata chanjo kwa wakati.

Mwanamke huyu anaonekana ailaza watoto katika kitanda cha watoto. Vitanda vya watoto vinatengenezwa kwa hali kwamba mtoto hawezi kuanguka kwani vina kinga kando, mbele na nyuma yake kuzuia mtoto kuanguka anapolala.

Mtu huyu ana nawa mikono katika mfereji, usafi wa mikono na usafi wa jumla ni muhimu kwa afya ya binadamu kwani mikono hutumika kushika chakula na vitu vingine ambazo zina enda ndani ya mwili ya binadamu.

Kifaa hiki kinatumika katika kufanya mazoezi. Vifaa aina hii vinapatikana katika sehemu za mazoezi, na saa zingine katika sehemu za michezo. Vifaa hivi, vinasaidia sana kwani mazoezi ni muhimu mwilini na inasaidia katika kuimarisha, hali ya afya ya mwili.

Mwanariadha huyu anaonekana kuwa katika maumivu na anaonekana kuumia kwani ameanguka chini. Wanariadha ama wanamichezo kwa jumla huwa wana madaktari ama wafanyikazi wa afya kwenye sehemu za michezo ili kusaidia na nafasi kama hizi.

Mtu huyu amefunga bendeji kwenye mkono. Hii inaonekana na kuumia kwa mkono wake. Bendeji hutumika kurekebisha maumivu ama kuvunjika kwa mkono kwa hali kubwa. Bendeji pamoja na dawa zingine ni hali ambayo inatumika sana haswa katika matibabu ya kimchezo.

Mchezaji huyu wa mpira wa vikapu anaonekana kuwa na maumivu katika mguu . Michezo wakati mwingine huleta majeraha ama madhara kutokana na kuanguka ama hali nyingine yoyote. Watu wanafaa wakue na wahudumu ama madaktari kwenye viwanja ili kusaidia wachezaji wanapopata madhara yoyote.

Wauguzi hawa wanaonekana wakimshughulikia mwanamichezo ambaye anaonekana kuwa katika maumivu. Mwana mchezo huyu huenda aliumia ama aliumizwa na mwenzake akiwa katika uwanja na ameita usaidizi wa kiafya ili kushughulikiwa na kuangaliwa.

Mtu huyu anatumia vifaa vya kufanya mazoezi, katika jumba la mazoezi. Mazoezi ni muhimu kwa binadamu, kwani inasaidia kuhifadhi afya, na kuweka mwili kwa hali ambayo inastahili kiafya, na pia kuwasaidia watu kuishi maisha marefu zaidi.

Shamba hili la mahindi lina mahindi ambayo yana afya njema sana. Mahindi inatumika sana na watu wengi haswa nchini Kenya na nchi za kiafrika kwa jumla. Mahindi inatumika kufanya mambo mengi ikiwemo kupika vyakula kama vile ugali.